Mheshimiwa Kalonzo anaongea na wafuasi wake. Kuna picha ambazo wamebeba hapo yenye imeandikwa jina yake. Wamevaa nguo ya samawati. Kuna wakubwa pia hapo kando yake wenye wanampenda sana.

Watu hawa wamekuja huduma centre kusaidiwa kufanya shughuli mbali mbali. Kuna wakubwa ambao wamekaa chini na wanawahudumia. Kuna viti zenye watu wanakalia wakingoja kuhudumiwa.

Rais mkuu wa Kenya William Ruto, amefurahi sana na ako na mwenzake. Amevaa koti na tai amenyonga. Wote ni kama wanaongelea siasa na ametoka kwenye kazi ya serikali.

Rais wa Kenya William Ruto, wanatoka kwenye nyumba hilo na wamemaliza kazi yao ya hiyo siku ya serikali. Wamevaa suti na vazi lao la kazi. Nyuma yake kuna polisi ambayo amevaa vazi na anahakikisha kwamba kuna amani.

Hapa kuna wasichana na vijana. Wengi wao wamevaa nguo yenye ni nyeusi. Wamebeba bendera kubwa ya Kenya na wanapenda kiongozi huyo ambaye anaongea.

Hapa ni kituo cha huduma centre . Kuna wakubwa ambayo wanaongea na mfanyikazi na kumweleza jinsi atakavyoongelesha watu wanaokuja apa kusaidiwa. Kuna mwislamu mmoja ambayo anatumia kompyuta ndogo kwa meza na anatabasamu.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta amekuja kubeba Bibilia. Anasema kwamba vitu ambazo atasema hapo ni ya ukweli na atahudumia watu wa Kenya kwa njia ya haki. Kando yake kuna bibi yake ambaye amevaa nguo nyeupe.

Hapa ni kituo cha Huduma Centre na wameeka meza ambayo watu ambao wanataka kusaidiwa wanakuja wanasimama ili kuhudumiwa vizuri. Imejengwa kubwa sana na watu wote wanaweza toshea.

Rais William Ruto, amebeba bibilia na kusikiza vitu ambazo anaambiwa ili aambie wananchi. Kando yake kuna bibi yake ambaye anawatazama akiongea. Nyuma yao kuna watu wa serikali wengi sana.

Kuna shughuli ya serikali ambayo inaendelea na kuna mama ambaye amefurahi sana na amevaa nguo imeandikwa Kenya na ni ya rangi nyekundu, amebeba pia bendera kwa mkono wake. Kuna wenye wamekaa ambao wanashuhudia kinachoendelea.

Watu hawa wamejitokeza kwa wingi ili kukuja kujumuika ama kusaidia kiongozi wao ambaye atawasaidia kuongoza nchi. Wamebeba bendera na wengine wanapiga firimbi.

Wachezaji hawa wanacheza na wamevaa nguo rasmi ya kucheza zenye zimeandikwa nambari mbele na nyuma yao. Wamevaa viatu na watu wengi wamekuja kuwatazama wakiendelea kucheza.

Kuna polisi ambaye ako hapa mwenye anasaidia ili kuona kwamba watu wako na amani. Hapa ni kituo cha Huduma centre na hawa ni wafanyikazi hapa. Wamevaa nguo ambazo zinafanana yenye ni nyeupe, nyekundu mkononi na nyeusi chini.

Watu hawa wamesimama nje ya Huduma Centre yenye inapatikana Nairobi. Wameagizwa kwenye wanafaa kupita hapo kwa mlango wakiingia ndani. Wamechoka ni kama laini ni ndefu sana, kuna wenye wamekaa wakingojea na mwislamu mwengine analala hapo kwa mlango.

Watu hawa wanangoja kuhudumiwa katika kituo cha Huduma Center . Kuna mhudumu ambaye amevaa nguo nyeusi na amevaa nguo pia ya kazi. Wawili ambao wamesimama kuna mtoto na kuna mama. Kuna msichana mmoja ambayo amekaa chini na amebeba mtoto wake mwenye wanafanana na yeye.

Hapa wanatupa takataka, watu wengi wanaweza kuja hapa kuleta vitu ambazo hawatumii tena. Mtu anaweza kuja hapa kuchukua vitu ambavyo vimetupwa kama chupa ama karatasi kwenda kutumia.

Hawa wote ni wafuasi wa Al-azizia FC. Wamekusanyika hapa siku ya leo ili kutazama wakicheza. Kuna kijana ambaye amebeba simu na anarekodi kile ambacho kinaendelea. Kuna watoto na watu wazima, wote wamefurahi.

Kuna wachezaji wengi wenye ni vijana na wamevaa nguo zenye zinafanana yenye ni nyekundu. Hapo nyuma yao kuna mahali watarusha mpira ili wakuwe nambari moja. Wako kwenye uwanja na wamefurahi sana.

Hawa ni wafanyikazi wa Huduma Center . Wamefurahi sana, wengine wamesimama na mmoja ameketi. Mwingine anatembea hapo nyuma akienda mahali anapoenda. Mkubwa wa Huduma Center amesimama hapo katikati akiongelesha watu.

Soko hili limebeba watu tofauti tofauti, kuna watu wenye wako na pikipiki. Pikipiki hizi wanatumia kusafirisha watu, ama kubeba bidhaa wakipeleka kwingine. Kuna pia matatu ambazo watu hupanda wanapoenda mahali. Jiji hili limejengwa na kuna nyumba kubwa kubwa.

Hawa wanafanya kazi ya serikali, wamepanga foleni na wanapigwa picha. Wote wamevaa vazi tofauti tofauti, kuna wasichana na pia kuna vijana.

Hawa ni wafuasi wa Bandari fans, wengine wao wamebeba bendera. Wamesimama na pia kuna wenye wameketi, kuna vijana na wasichana. Wote wamefurahia kwa sababu ya ushindi.

Hapa ni kituo cha Huduma Center. Kuna mkubwa ambaye amekuja kuongelesha wafanyikazi hawa. Wote wamesimama na wako makini. Mwingine amefurahi kuona mkubwa. Hapo nyuma kuna wateja ambao wanangoja kusaidiwa.

Wachezaji hwa wamekusanyika pamoja na wanaomba kabla waanze michezo. Wanapenda Mungu sana na wanaaminia kwamba watashinda. Wamevaa vazi la kucheza na viatu. Nyuma wameandika jina yao na nambari. Wako kwenye uwanja.

Hapa ni Huduma Centre na watu wengi wamekaa kuhudumiwa. Kuna wanafunzi na pia kuna wamama . Kuna pia mzee ambaye amebeba barua mingi. Wanangoja wasaidiwe na wahudumu hawa.

Watu hawa ni watatu na wote wamebeba barakoa kwa mkono. Wameshikana na wanapigwa picha. Wote wamevaa mavazi yenye inafanana. Wamesimama mbele ya nyumba iliyojengwa kubwa sana. Wamefurahi pia.

Hawa ni wachezaji wa mpira. Wote wamevaa nguo zenye tofauti tofauti kumaanisha wanapigania kikombe. Kuna mmoja ambaye miguu yake iko juu na anataka kugonga hiyo mpira ili iende mbali sana.

Watu hawa wako kwa harakati ya kucheza. Kuna msichana mmoja ambaye amebeba mpira na wote wamevaa mavazi za kucheza. Wako kwenye uwanja na mchezo inaendelea. Kuna watu ambao wenye wamekaa wenye wanawaangalia.

Mchezaji huyu ameanguka chini vibaya hadi vumbi ikatoka. Ameumia. Nyuma yake kuna wachezaji wengine ambayo wanakuja na kuna watu ambayo wamekaa chini wakiwaangalia wakicheza.

Huyo mtu anafanya kazi katika kituo cha Huduma Center . Amevaa barakoa na amevaa vazi lake la kazi yenye ni nyeupe na nyekundu juu na chini ni nyeusi. Amenyoa nywele na ni mvulana mdogo sana.

Hapa ni kituo cha huduma center ambacho Kiko nchini Kenya watu wengi wamekuja hapa kwa njia tofauti tofauti Kuna mzee Kuna wanafunzi na mama ambaye amembeba mtoto wake msichana mmoja amembeba karatasi na mkoba yenye ni samawati.

Hapa ni kituo cha huduma centre na wameweka rangi mingi kwenye ukuta na kuna vitu ambazo zimeandikwa. Kuna afisa wa polisi ambaye amevaa kofia na nguo yake ya kazi anayesaidia kuhakikisha kwamba kuna amani. Watu wafanyikazi hawa wamevaa nguo ambazo zinafanana.

Watu hawa wanafanya kazi katika Huduma Centre wenye wamekaa chini na kuna wateja ambao wamesimama wanangoja kuhudumiwa. Wamepanga foleni kila mtu ili wahudumiwe kwa urahisi.

Hii kipande inaonyesha kwamba ni ya Joshua na Joshua anatoka Kenya. Kuna nambari yake ya kipande na inaonyesha kwamba hii ni kitu ya Kenya.

Wachezaji hawa ni wasichana na wako kwenye uwanja wa kucheza. Hapo kando kuna watu, ambayo wamesimama ama wafuasi wenye wamekuja kuwaona wakicheza. Wote wako na bidii na wanataka kushinda.

Hawa ni wachezaji na wanakimbia kwa foleni tofauti tofauti. Wameeka alama ambayo wanafaa kukimbia. Wote wanataka kukuwa washindi, wamevaa vazi yao ya kucheza na viatu pia. Kuna watu ambao wamekuja kuwatazama kwa uwanja.

Wachezaji hawa wako kwa uwanja na wako kwa harakati za kucheza. Wamevaa nguo tofauti tofauti za kucheza kumaanisha wanashindana. Kuna watu ambao wameketi na wanawatazama wakicheza. Wamevaa barakoa mdomoni.

Raila na wafuasi wake, wamebeba glesi ya pombe na wanashangilia sana. Raila amebeba kitu ya kuongelea na anaongelesha wafuasi wake. Wote wamevaa nguo ambazo zinafanana zenye zimeandikwa PNU.

Hapa ni kituo cha Huduma Center. Kila mtu anafanya kazi yake. Wote wako kwa makini. Wengine wanatumia kompyuta ili kujisaidia kuendeleza kazi yao. Wasichana hawa wawili wamevaa miwani machoni na wote wamevaa barakoa mdomoni.

Wachezaji hawa wanaendelea kucheza, mmoja amebeba mpira. Wote wamevaa vazi la kucheza. Kuna watu hapo kando ambayo wanawashangilia wakiendelea na wote wamefurahia kwamba watapata ushindi.

Soko hili ni chafu sana na takataka zimetupwa kila mahali hadi kwa mtaro ambayo maji inafaa kupita kukinyesha. Kuna barabara ambayo imejengwa hapo na gari inapita. Hapo kando pia kuna watu ambayo wanatembea wakienda kwenye wanatoka.

Watu hawa wanafanya kazi katika kituo cha serikali. Kuna mmoja mwenye ni mbaba ambaye amevaa nguo yake ya kazi. Kuna mwingine mwenye amekuja kuhudumiwa kwa kutengenezewa kipande.

Watu hawa wamekuja kuona kiongozi wao akizungumza kwenye hili uwanja. Wamevaa vazi lenye ni tofauti tofauti. Kuna vijana na kuna wasichana .Wengine wamevaa kofia ila wengine hawajafunika kichwa.

Watu hawa wamekuja kwenye kituo cha huduma center , kutayarisha vitu tofauti tofauti. Kuna mama ambaye amekaa na mtoto wake, mwenye ni mweupe. Kuna watu ambayo pia wamekaa mbele yao na wanangoja wakati wao ufike ndio wahudumiwe pia.

Hawa watu wamekuja kusherehekea mchezo wao na ni wafuasi wa Mancity. Wote wamefurahi sana. Kuna vijana na pia kuna wasichana. Kuna kijana mmoja ambaye amevaa vazi nyeupe na amebeba bendera inayoandikwa Mancity.

Watu hawa wanacheza kwa mbio ya kasi sana. Mmoja alikuwa anataka kushika mpira na ameanguka. Mwingine ameshika na anataka kuenda kuirusha. Wote wamevaa vazi ya michezo. Kuna watu ambao wamekaa chini na wanawatazama wakicheza.

Hawa ni wafuasi wa Gor Mahia wachezaji wa mpira. Wamevaa nguo ambazo zinafanana na mbele yao imeandikwa SportPesa kuonyesha kwamba ni wafuasi wa Gor Mahia. Wamefurahia sana na wamekuja kuona wachezaji wao wakicheza.

Hawa watu wamekuja kusikiza kiongozi wao akiongea kwenye uwanja hii. Wamesimama na hapa kiongozi huyu ashamaliza kuongea. Kuna pia mzungu na wako na bendera ya Kenya. Wamefurahi sana.

Hapa watu wamekuja kupiga kura, kuna wenye wamekaa chini na wanaandika wababa wawili ambao wanasaidia watu hao venye wanaezaweka sahihi ama jina zao vizuri. Kuna mtu mmoja ambaye anapeana karatasi yake na mmoja anachukua mkono yake na anaweka.

Wachezaji hawa wametoka kucheza na wameshinda. Wako na furaha sana. Wanamshika mmoja wao mwenye amewasaidia kushinda. Wote wamevaa nguo yenye inafanana ya Bandali FC.

Watu hawa wamekusanyika hapa ili kuchukua namba ya huduma. Kuna watu ambao wanasaidia kuchukua namba hizi, na wamekaa chini. Hapo watu wamepanga laini na kungojea ili wapate nafasi ya kuhudumiwa.

Watu hawa ni wafuasi wa Raila na atapigania uongozi pamoja na Kalonzo kwenye mwaka uliopita, elfu mbili na kumi na saba. Wote wanakimbia wakipiga firimbi na wakibeba mikono juu.

Hapa ni Huduma Center na kuna watu wengi sana. Kuna wasichana na kuna wababa. Mmoja amevaa vazi lake na anaongeleshwa na mkubwa. Wengine waislamu wamesimama huko nyuma. Kuna polisi ambayo amevaa vazi lake na anahakikisha kwamba kuna amani.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma center. Wamepanga foleni kila mtu anapovaa mavazi ya kazi. Wote wanafanana na wanakaa vizuri. Wamesimama nje ili wawezwe kupiga picha.

Watu hawa wamekuja kuona watu wakikimbia kwa uwanja huu yenye ni kubwa sana. Wengine wamesimama ila wengine wameketi kwa viti, ni kama mchezo haijaanza na wanangoja kwa hamu.

Watu hawa wanafanya kazi kwenye kituo cha Huduma Centre na wote wako na furaha. Kuna mama mmoja ambaye amekaa chini na mwingine amesimama, anatumia kompyuta yake apo kwa meza. Kuna mbaba mmoja ambaye ako katikati na amevaa suti nyeusi.

Hawa ni wafuasi wa mpira wa Sportpesa. Wamevaa vazi ambayo imeandikwa hivyo. Mmoja amebeba kikombe ya maji, mwingine amerusha mkono mbele. Kuna wenye wamekaa hapo nyuma wakikuja kutazama timu hiyo ikicheza.

Hawa ni wafuasi wa mpira wa Gor Mahia na wanashangilia ushindi wao. Kuna wenye wamevaa nguo za manjano zenye zimeandikwa mbele na kuna wenye wamevaa nguo za nyumbani. Kuna wenye wanapiga firimbi na wamefurahi.

Hawa ni wachezaji na ni wasichana. Wanapiga picha. Wengine wako mbele wameinama na wengine wamesimama. Wote wamechoka ni kama wametoka kucheza mpira.

Watu hawa wametoka kucheza na wameshinda. Wote wanasherehekea, wametoa meno nje na wanapiga kelele. Wamebeba kikombe yao na wamevaa vazi lao la kucheza yenye juu ni nyeupe.

Kuna wakili wengi hapa na wakili mmoja anaongea na Uhuru Kenyatta, ambaye alikuwa rais wa kitambo wa Kenya. Hapa wako kazi ya serikali.

Watu hawa ni wengi sana na hapa imejaa. Wako kwenye kituo cha Huduma Center. Kuna askari ambaye anahakikisha kwamba kuna amani. Wateja wamekaa chini wakingonja kuhudumiwa na watu wa hapa.

Hawa watu wawili wanafanya kazi kwa makini sana. Wamevaa vazi lao la kazi. Mmoja amesimama na mwengine ameketi. Mwenye ameketi anatumia kompyuta na ameshika kipanya akitaka kuona kitu ambayo anataka kufanya.

Hapa ni kituo cha Huduma Center, ni kama watu wamehudumiwa wote na watu hawako wengi. Kuna mama ambaye anahudumiwa na mhudumu mmoja na wahudumu wengine hawana watu wa kuhudumia. Ukiangalia, kuna mama ambaye amevaa vazi nyeusi na pia anaongelesha mkubwa.

Kuna watu wanne hapa; mmoja ni mmama , watatu ni vijana. Wamevaa suti za kazi yenye ni nyeusi na mama huyo amevaa nguo nyeupe na nyekundu na amesuka nywele. Wanatazama kitabu yenye iko kwa meza. Pia kuna kitu ya kuongea hapo.

Watu wengi wamekuja kuangalia wachezaji hawa wakicheza. Wamevaa nguo zao za mchezo na pia viatu. Kuna mmoja ambaye anashangilia, ni kama amerusha mpira na amekuwa nambari moja.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta amevalia koti nyeusi na anasalimia mfuasi wake mwenye amevaa miwani machoni. Wote wako na furaha. Nyuma yake kuna polisi ambaye analinda usalama.

Kuna tanki ya maji juu ya paa na ni rangi nyeusi. Inatumiwa kuhifadhi maji ya matumizi ya nyumbani. Kusaidia kuhifadhi maji ya mvua kwa matumizi ya baadaye na kusaidia wakati wa ukame au kukatika kwa maji.

Hawa ni wachezaji wako kwenye uwanja na mmoja amebeba mpira. Wawili ambao wamebeba vazi lenye linafanana, wanamnyang'anya mpira yule ambaye amevaa nguo ya kucheza yenye ni nyeupe.

Hawa ni wafuasi wa ODM na wamekuja kuongelesha wananchi jinsi watakavyo wasaidia nchini. Wote wamevaa kofia yenye imeandikwa ODM na ni rangi moja. Kuna mkubwa mwenye anaitwa Obado anawasaidia kuongea na wananchi.

Rais wa Kenya William Ruto na bibi yake, wamekuja hapa kusherehekea. Kuna wakili ambayo amesimama na anamwangalia akieka sahihi yake. Kuna watu wengi ambayo wamehudhuria mkutano hili.

Kuna wachezaji ambayo wanaendelea kucheza. Wamevaa sare zao za mchezo zenye ni tofauti. Wanashindana na kuna mpira hapo katikati wanaopiga na miguu. Watu ni wengi ambayo wamekuja kuwatazama.

Watu hawa wanashangilia sana. Wengi wamebeba mikono na wengine wanacheka. Wamevaa nguo tofauti tofauti na wamekuja kuona mpira ikiendelea kwa sababu wamevaa vazi hilo.

Ndoo ya nguo chafu inatumika kuhifadhi nguo chafu kwa mpangilio, kusaidia kutenganisha nguo chafu na safi kuziweka mbali na sehemu ya kupika au kulala, kurahisisha kazi ya kufua na mwisho kuweka mpangilio na nidhamu ya usafi.

Kwenye soko hili wanatengeneza barabara na tingatinga hilo na hapo kando wamechimba njia ama shimo yenye itasaidia kupeleka maji kwenye kijiji moja hadi kingine. Hapo nyuma kuna watu ambao wanatembea na kuwa kuna nyumba ambayo imejengwa.

Watu hawa wanacheza na wamevaa sare zao za kucheza. Wote wameandikiwa nambari yao nyuma ya hizo nguo. Wamevaa pia viatu za kucheza. Kuna watu wengi wenye wamekuja kuwaona wakicheza.

Wachezaji hawa wamefurahi sana na wameshinda. Wote wamevaa nguo ambazo wanacheza nayo na nyuma ya hizo nguo wameandika nambari tofauti tofauti. Wamevaa viatu pia za kucheza na wako kwa uwanja.

Watu hawa wametoka kwenye kituo cha Huduma Centre. Wanapiga binja wakitembea tembea na kueleza mwenzake kile ambacho wameshuhudia. Hapo mbele kuna afisa wa polisi ambaye anahakikisha kwamba kuna amani na pia kuna gari hapo mbele ya nyumba.

Hawa wako kwenye kituo cha Huduma Center yenye imeandikwa hapo juu. Kuna viti ambazo watu hawajakalia na kuna zingine zenye ziko tayari watu wako. Kuna watu washaanza kushughulikiwa na wahudumu hapo ndani na wengine wanangoja ili muda wao ufike.

Rais William Ruto anawasalimia wakili wenye wako hapo kando na amefurahi sana. Ameshika mkono ya mmoja, amevaa koti yenye ni nyeusi na amenyoa kichwa kipara. Wote wamefurahi na wametoa meno nje.

Hawa watu wamevaa nguo yenye rangi ya samawati na wengine wamebeba mikono juu. Wamefurahi sana na wanaangalia mtu mbele yao. Wameketi chini kwa viti.

Watu hawa wako kwenye kituo cha Huduma Center. Wote wamevaa mavazi ya kazi. Mmoja ni msichana, wenye wamebaki ni vijana. Wawili wamekaa wakiangalia kitu ambayo huyu msichana anafanya kwenye kompyuta.

Kuna mchezaji ambaye ameruka juu sana. Amevaa nguo yake ya kucheza na viatu. Kuna watu ambao wamekaa kando huku na huku ambao wanamwangalia akiruka juu sana. Kuna vijana pia ambao wamesimama huko na wameshika kiuno.